Hapa ni mashuleni ama chumba cha kifahari cha mtu ambacho huonekana kuwa ni shuleni, ambao wanafunzi huenda wako katika madarasani hizo ambazo zimeweza kuekezwa. Ama hapa ni hospitalini ama kwingine ambacho inafaa kuhutubiwa ambao inahitajika kuifanyika mkutanoni.

Hii ni mapicha ambazo zingine za usawa zinachorwa katika mashuleni ili watoto wa mzingi wa chini waweze kuitumia. Na iko na picha ya kuimrisha kuwa kuna ucheko. Kumaanisha kuwa mapicha haya ni mapicha ambayo yanaangalia na ameweza kuweka katika ubao wa shule ili watoto wa mzingi waweze kuitumia kupata elimu.

Hawa ni wachezaji ambao ni viwete hao hawana miguu, hao wakona hiyo vitu ambayo wanaitumia, hao wako katika ile mchuano wa kuieza naye katikati ni yule mtu ambaye yuko katika kuwasaidia hawa katika kuawaonesha jinsi au vile wanvyofaa kucheza.

Hapa ni shuleni. Hiki kinaonyesha kuwa hapa ni shuleni kwa mzigo kwa kuwa maukuta zimeweza kujorwa wanyama bora. Huona kuwa watoto huwa wanaitumia kuisoma. Na kwa mlango imeweza kujorwa vitu vingine. Usha kuwa watoto hawa wanafunzi wanaitumia ili kuipata elimu za zaidi.

Hapa ni sehemu oa shuleni ambao hii kitu kinafaa au wanafunzi wanaeza kuweka vijitabu na kuweka zile sahani au vikombe katika zile ili waweze kujikimu nayo au kuitumia katika mashuleni, au hapa ni ofisini ambao walimu wanaeza kuweka vinywaji huku.

Hiki kitabu ambao kinatumika na wale watoto wa msingi. Kitabu hiki watoto wa msingi wanaweza kuisoma ili waeze kuipata elimu zaidi. Na kuna picha ya wale watoto ambao wameweza kuchorwa katika kitabu hicho ikilinganisha kuwa hiki ni kitabu ambacho watoto wa darasa la pili wanaweza kusoma.

Hapa ni sehemu za , makao ya kula yanaisha hapa sehemu shuleni . Wameeeza kuijenges katika sehemu hii . Sehemu hii umeweza kuwa na usafi kikamilifu . Mazingira haya yanafaa.

Hapa ni shuleni au mahali ambapo watoto huwa wanaenda ili waweze kujifurahisha. Kuenda hapa ni shuleni ambapo kifaa hiki ambacho kimeweza kuonekana huku ni ile ambayo watoto wachanga au watoto wale wa msingi wa shule ya kidato kiasi. Wanaweza kutumia kifaa hiki kujiburudisha.

Huyu ambaye anazuia sura amezaliwa mwezi wa nnne tarehe ishirini na tano kutoka Mombasa Kenya naye huyu anaonekana kiwete ambaye hana miguu yote miwili na anaomekana kuwa ama ameweza kuwekwa chuma kwenye mguu wake.

Hapa naye ambaye ameshika kinara sauti ni mkuu wa wale ambao wakona itilafu katika kimwili, wanaonekana kuwa wanaongea jinsi ambao wanaweza kuisaidia au kuisikiza wale ambao wako katika au wanakosa kitu chochote kimaishani au wale ambao hawawezi tembea, hawawezi kuona.

Huyu naye ni mama ambaye anaonekana akiwa katika mazoezini yake kutumia meli katika mtoni, ambaye anaitwa Asiye Sururu, ambaye ako katika river wa Uziyo. Ambaye anaonekana kuwa katika mazoezini au ako katika mchezoni wa meli katika mtoni.

Hapa ni shuleni au ni sehemu za hospitalini au sehemu zile zinafanyiwa mkutano. Kuna majumba za kifahari ambazo zimeweza kuijengwa katika sehemu hiyo, nayo kuna kibao au kuna vitu ambazo zimeweza kuipanda sehemu hiyo uenda hapa ni shuleni.

Hawa ni wakimbizi ambao wameweza kuikimbia katika Kenya. Huyu anaonyesha kama ni Kimani na B. Hawa wengine wakimbia ushahidi. Sawa wale ambao wanasaidia. Hawa ambao wanaendelea kukimbia. Hawa wameweza kuivaa idarani au kuhojiwa kuwa ni mapinga katika mbio hizo.

Hawa ni wakenye ambao wameweza kuivalia nguo za kuonyesha kuwa wao ni wakenye. Kuna wengine ambao wameweza kuibeba bendera ambao ni walemavu ambao wanasukumwa kupitia hicho kifaa chao. Wanaonekana kuwa wanaenda sehemu fulani kujumuika au kuipea ushirikiano kenya katika mchezo huo.

Hili ni posti la stima ambayo imeweza kuwekeja katika sehemu hii. Posti hili linaweza kutumia kusambaa stima katika zingine katika sehemu zingi. Inadhihirisha kuwa upande huo kuna miti mingi ambayo zinaweza kupandwa karibu na hili kitu ambalo limeweza kuisimama wima.

Naye huyu ako katika mazoezini akitumia meli yake katika majini, huku akionyesha kuwa yeye ni mkenya kwa kuwa yeye amevalia vifaa vya kuonyesha kuwa ni mkenya ako katika mashindano haya ya kuitumia meli kwa maji.

Hapa ni shuleni. Huku ni uwanja hili ambalo limeweza kusimama ni kifaa ambacho huwa inawekeza na bendera. Kuna mtungu wa maji ambao umeweza kuwekewa katika sehemu hiyo. Ambao inaweza kuichota maji ili watoto wanafunzi waweze kuitumia maji. Hapa ni shuleni ambaye hapa ni kwa ridi.

hawa wachezaji wa mpira wa magongo kwenye viti vya magurudumu. Hawa ni walemavu wanaocheza hiki kifaa. Wote wanatumia vitu kama vijiti kujisaidia kutembea na kucheza.

Hizi ni mafunzo ambazo zinafunzwa kwa watoto wa msingi au katika msingi wa chini shule chini ambayo imeweza kudhihirisha kuwa wamefanya hesabu kutumia nambari hio naye zimeweza kuhakikisha kuwa amezipata zote.

Hili ni kitabu ambalo linatumiwa na watoto au wanafunzi wa msingi wa chini wa darasa la pili. Hiki kitabu ni Nyota ya Kiswahili ambayo inatumika na kwa hivyo wanafunzi wanaweza kuisoma ili waweze kupata elimu ya juu na kujifunza mengi kutoka kwa kitabu hicho.

Hapa ni shule, haya ni maandishi ambayo mwalimu huwenda anaandika wakati wa masomo hao vile watoto weweze kupata elimu yao, hili ni ubao ambao inatumika katika mashuleni au katika sehemu ambayo wanafunzi wanaweza kupata elimu.

Hili ni swali ambalo limeweza kuulizwa katika madarasani, huku wanaulizwa kuwa. Hili ni swali ambalo wanafunzi wanafaa kuijibu. Huyu naye ameweza kuandika, swali hilo huenda kuwa wanafunzi au watoto hawa wameweza kuulizwa ili waweze kutafuta jibu hilo nyumbani.

Huyu ambaye ameweza kuketi chini, akifanyiwa mazoezi na huyu ambaye amekuinama kuonyesha kuwa, huyu ambaye ameweza kuiketi katika kifaa hiki ni mlemavu, naye anafanyia mazoezi na huyu ambaye huenda ni trainer wake ambaye anamfunza jinsi ya kufanya mazoezi.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao hawa wakona hitilafu hawa ni viwete ambao hawana mguu . Wengine wao katika hali ya kutembea na vitu hivo ili kuweza kuwasaidia kusimama . Hawa wao wameweza ni wakenya ambao wameweza kuivalia sare ambazo zimeweza kuandikwa Kenya .

Hizi ni nambari ama letters ambazo zinatamkwa katika mashuleni na watoto wa kidato cha chini au msingi. Anaweza kutumia hizi kujifunza ili aweze baadae kuitunga sentensi au kujikimu kimaisha kwa kutumia masomo hiyo.

Hapa ni mashuleni au ni maofisi. Tarakilishi zinaweza kutumika na wanafunzi ili waweze kujifunza na kupata elimu ya saa ile. Na kuna vitabu ambazo zimeweza kuwekwa sehemu hiyo kuonyesha kuwa mwanafunzi ambaye anaendelea kujifunza anaweza kuipata mafunzo haya kupitia kwa tarakilishi.

Hapa ni shuleni ambao nyumba hii ambayo inaonekana ni madarasani ambao wanafunzi hukaa hao huweza kuenda ili waweze kupata hili. Hii ni nyumba ambayo refu na katikati imeweza kukawanywa ili kuoneshwa kua hili ni shule na darasa fulani.

Hawa ni wakimbiaji wa Kenya, huyu naye ambaye ameweza kuilala chini ameweza kuivunja rekodi huku ikionyesha kuwa yeye ni Uraguay. Naye huyu mwingine ameweza ni mkimbiaji pia ambaye ni Mkenya akiwa anamsaidia huyu ambaye ameweza kuishinda.

Hii ni kitabu ambacho inatumika na wanafunzi wa misingi ambao ni wa shule ya darasa la pili. Inaonekana kuwa kitabu hichi ni kitabu cha kiingereza ambao watoto wanafaa kuisoma ili waweze kuipata elimu na kujikimu nayo kimaisha ili waweze kuipata elimu za zaidi.

Jumba la kifahari ambalo limeweza kujengwa na lina ghorofa tatu. Inadhihirisha kuwa huenda ni shule au ni sehemu ambayo kuna watu amabo wanaweza kuishi. Ni jumba kizuri na wameweza kuweka katika sehemu ambalo linaifaa shule au mjini.

Uyu naye ni mtu ambaye ako katika sehemu zake ambaye yeye ni wawili. Yeye ni mchezaji, yeye ako na kila ambayo haliwezi kupita hamsini ,nayo anaitoka spinaL disability. Alizaliwa aprili ,uku nayo mwanadada anaonekana akifanya kazi yake.

Huyu ni waziri wa elimu ambaye ameweza kusimama akiwa ameshika kinara sauti akiongelea au maybe ako kwenye mkutano au uenda ameenda sehemu za mashuleni kuwahotubia wanafunzi. Huku ameshika kikikaratasi ambayo anasoma maelezo ambayo atakayasema ili akiwa na hotuba yake.

Mrukaji huyu ambaye anaruka anaitwa Samuel Rukia Naye ni mkenya, amezaliwa tarehe kumi na tatu Aprili. Yeye ni mchezaji na anaitoka East Spancer . Naye anaweza kuruka ili aweze kuipatia ushindi kujumuisha Kenya.